Ngombe imelala baada ya kushiba au kukula nyasi ipasavyo, na maziwa pia iko tayari kuleta nyingi. Mkulima ako tayari kukamua ngombe hiyo, ili aweze kupata maziwa ya kutosha ya kutumia katika pilkapilka za kila siku.

Mkulima anweza kulima shamba, kuhifadhi mahindi yake mpaka imekua na imeleta mahindi, imekomaa, na anafurahia sana anajaribu kutuonyesha mahindi ipo tayari kupelekwa sokoni ili pia yeye na familia yake waweze kutumia kukula na kupata pesa.